Tuamuona mhudumiwa mmoja ambaye anaonekana kuwa masai akidungwa sindano na daktari. Wawili hawa wote wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa.

Yaonekana kulikuwa na mafuriko humu. Maji yamejaa kila pahali na kujaza manyumba zao. Twaona wawili hawa wanajaribu kutembea lakini miguu yao iko ndani ya maji.

Twaona watu wawili wakijaribu kupita kwa barabara ambayo imejaa maji ya mafuriko. Maji haya yanaonekana kuwa yamefunika kila pahali hadi miti yaonekana kuwa yamefunikwa na maji haya.

Twamuona daktari ambaye ni mwanamke aliyevalia miwani na pia ana barakoa na koti la nyeupe akiweka dawa kwenye syringi na pia anaonekana kuwa makini sana.

Hii ni dawa. Dawa ambayo huwekwa, hutiwa kwenye mwili wa binadamu kutumia sirinji. Hii dawa yaonekana kuwa ina dosi tano na pia imetiwa katika chupa.

Twaona madaktari wawili, mmoja amesimama. Mwingine ako karibu kumdunga mgonjwa sindano.

Twawaona nzige hawa wengi, wakijaribu kula mahindi. Na yaonekana kuwa wanaharibu mahindi hiyo. Kwa sababu wanakula.

Twamwona chura aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu na ana ndoo ya nyekundu akiosha choo. Choo huo ina maandishi kwenye ukuta.

Twaona kuna moto ulioinuka hapa. Moto hiyo inaonekana kuwa moto kali iliyochoma pahali pakubwa. Kuna watu wawili ambao wanang'ang'ana kuuzima moto huo kabla iharibu kila pahali.

Tumeona daktari aliyevalia sare zake za kazi. Ana miwani, ana stethoskopu akimuhudumia mtoto aliyelazwa kitandani. Pia twaona mama wa mtoto huyo ako kando ya daktari.

Twaona dawa la kujidunga, la stamaril ambayo ni chanjo. Dhidi ya ugonjwa wa yellow fever . Pia kuna sirinji kadhaa zilizo hapo kando, mwa dawa hiyo.

Twaona Twaona familia. Iliyo kwenye wodi ya kujifungua. Baba mtoto anaonekana kumshika mtoto wake. Akimuangalia. Pia mama mtoto aliyevalia nguo za kulala. Ako kando ya mumewe na akiangalia mtoto pia.

Twamuona mkulima aliyevalia sare za kujikinga kama glovu pia twaona ana koti ya rangi ya nyeupe akinyunyuzia mimea yake dawa ya kunyunyizia.

Twaona wagonjwa walio kwa hali ya mahututi wakiwa hospitalini. Mmoja wao anaonekana kuwa ameumia mguu na kuna damu nyingi lakini pia yaonekana kuwa amefungwa bandeji. Twaona kuwa kuna wahudumu wengi wa daktari wanaowahudumia.

Utawaona wazazi wengi waliokuwemo kwenye mahala pale pia kuna daktari wengi na daktari mmoja ana sindano ambayo anataka kumdunga mtoto mmoja na mamake huyo mtoto yule amemshikilia.

Hii ni sehemu ya kunawia mikono, tanki na sinki ya kunawia mikono ilipakwa rangi ya manjano. Pia tunaona sabuni iliyo wekwa hapo kando pia kuna ndio ya nyeupe ambayo yaeka maji iliyo nawia mkono.

Hili ni dawa la chanjo linalokinga dhidi ya ugonjwa wa Polio , twaona pia kuna stethoskopu iliyo kando ya dawa hilo na pia kuna sirinji inayotumiwa kulitia dawa hili kwenye miili ya watu.

Hili ni dawa ya chanjo ambayo inapeanwa kwa kujidunga, na dawa huu ya kinga dhidi ya virusi vya measles , twaona pia sindano mbili ambazo ziko hapo.

Twamuona daktari aliyevalia glovu na ana barakoa akimdunga mtoto shindano ya chanjo. Twamuona pia mamake aliyeshikilia mtoto akiwa tazama

Twamwona mkulima aliyevalia sare zake za kazi za kujikinga akinyunyizia mimea yake ya mahindi dawa ya kunyunyizia kwa kuua wadudu wanaoharibu mahindi.

Twamwona daktari wa meno ambaye amevalia glovu ,ana miwani na pia ana barakoa, na pia kuna nesi mwanamke ambaye pia amevaa glovu wakimhudumia mgonjwa .

Huyu ni daktari anayempea mtoto chanjo, anaonekana kuwa anacheka na amefurahia mtoto yule amelazwa kwenye kitanda na mama ya yule mtoto ako hapo kando akimwangalia mwanawe.

Hili ni wodi la wagonjwa, kuna wagonjwa wawili, mmoja ambaye amelala kitandani na mwingine ambaye ameketi kwenye kitanda huku anaonekana kuwa kwa mawazo yake.

Twamwona mama aliyeshikilia mtoto wake. Mama huyo amevalia nguo za nyeusi na mtoto wake anaonekana kupewa chanjo. Twaona madaktari waliovalia koti za manjano.

Hili ni chupa la dawa la Foisoil ambayo ni tembe inayoongeza ayoni kwa mwili.

Twawaona waziri wa afya wamevalia barakoa na glovu huku wakiongea baina ya wao wenyewe, pia kuna watu kama maaskari waliokuwemo humu.

Tunaona walimu wawili. Mmoja ameketi chini na ameshikilia maji ya kunywa. Tumeona mwingine amesimama kwenye kiti akiwaonyesha wanafunzi jinsi ya kuweka pedi kwenye suruali.

Twawaona wafagiaji wa barabara watano wanaosafisha wakiokota takataka, mmoja amevalia barakoa ya rangi ya samawati, wengine wanaokota takataka kwa kutumia vijiti.

Utaona wamama wawili wanaoshona barakoa. Wamevalia barakoa ya samawati na koti za nyeupe. Pia utaona barakoa nyingi zilizoshonwa na utaona mmoja wao akitumia mashine yake kushona barakoa.

Hili ni barabara lililojaa maji kwa sababu ya mafuriko. Kuna watu walio kando wanatumia miavuli. Pia magari yanajaribu kutembea kwenye hilo barabara lililojaa maji ya mafuriko.

Tunaona daktari aliyevalia miwani, barakoa na glovu akimhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani pia kuna nesi aliye hapo kando.

Tunaona mlinzi wa lango akiosha mikono yake huku amevalia sare yake ya kazi, pia twaona lango lile limepakwa rangi ya manjano.